Meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma, viti vilivyokaliwa na watu wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato na simu juu yake, kundi la watu wakiwa wamesimama mbele ya bango lililo na rangi ya kijani na njano kwa ajili ya kupata elimu.

Kundi la watu lililokaa chini na kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na vyuma; huku wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao akiwapa elimu na ujuzi.

Kikundi cha wanawake wakiwa chini ya hema huku wakipeana mafunzo ya cherehani kama moja ya njia ya ujasiriamali.

Chumba cha darasa chenye ubao wa rangi nyeusi, huku kukiwa na kundi la watu, wamekaa ndani yake wakisikiliza kwa makini kwa lengo la kupata elimu.

Mteja akiwa amesimama ndani ya duka la vitabu lenye kabati zenye rangi nyeupe zilizo na vitabu vya aina mbali mbali akiangalia kwa makini ili aweze kununua.

Vyumba vya madarasa, bembea zilizotengenezwa kwa chuma zikiwa juu ya uwanja wenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya watoto wanaosoma chekechea.

Majengo marefu nguzo zenye nyaya za umeme miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, barabara ya vumbi uzio wa senyenge pamoja na viti vilivyochomelewa kwenye bomba kwa ajili ya watoto wa chekechea kujifunzia.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi nyasi fupi, jengo la ghorofa, uzio wa senyenge pamoja na bembea yenye minyororo na viti. Kwa ajili ya watoto wa chekechea kuchezea na kujifunza.

Ubao mweupe na mweusi ukiwa mbele ya chumba cha darasa chenye viti na meza, zilizopangwa katika mistari iliyonyooka chenye mlango wa kioo kwa ajili ya kufundishia wanafunzi iliwaweze kupata elimu na ujuzi.

Jengo lililoezekwa kwa mabati nguzo za vyuma zenye rangi nyeusi, milango na madirisha ya vioo, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Bustani yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani iliyozungukwa na maua ikiwa mbele ya jengo lenye vyumba vya madarasa ambavyo vimechorwa picha mbalimbali ukutani na kuezekwa kwa bati kwa ajili ya wanafunzi kusomea, kupata elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, madawati yaliyokaliwa na wanafunzi huku wakimsikiliza mwalimu mwenye jinsia ya kike, akiwafundisha ili waweze kupata ujuzi na ufahamu.

Karatasi nyeupe iliyochorwa namba na picha mbalimbali, ikiwa imesahihishwa kwa kalamu nyekundu kwenye majibu yaliyojazwa, kwa penseli wanafunzi kujifunza na kupata elimu.

Mwalimu akiandika kwenye ubao wenye rangi nyeusi, uliopo ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kifundishia wanafunzi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Kitabu kilichopo juu ya meza kilichoandikwa kwa lugha ya kiingereza chenye picha mbalimbali, kinachoonesha vifaa vya kufanyia usafi wa mwili kwa ajili ya kumfundisha mtoto wa shule ya msingi.

Ubao wenye rangi nyeusi ukiwa na maandishi meupe. Wanafunzi waliokaa juu ya madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na vyuma ndani ya chumba cha darasa huku, wakimsikiliza mwalimu akiwapa elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, bustani zilizozungukwa na maua, vyumba vya madarasa kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia.

Ubao wenye rangi nyeupe na nyeusi, meza na viti vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka vyote vikiwa ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kutoa elimu na ujuzi.

Bustani yenye nyasi fupi iliyozungukwa na maua, ngazi zilizo na vyuma kwa pembeni, vinavyosaidia wanafunzi kupanda ghorofani kwa ajili ya kusoma, kupata elimu na ujuzi."

Kitabu chenye lugha ya kingereza kilichopo juu ya meza, chenye picha mbalimbali na hadithi tofauti tofauti kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyumba vya madarasa vilivyo na madirisha ya kioo, na kuezekwa kwa bati kwa ili kufundishia wanafunzi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Meza, viti, madirisha ya kioo mabomba ya maji vikiwa ndani ya chumba cha mahabara kilicho na sakafu ya malumalu kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo na kupata ujuzi.

Nyasi fupi, mwalimu akiwa amesimama pembeni ya ubao wenye rangi nyeusi ulio na maandishi meupe pamoja na makopo yaliyounganishwa kutengeneza mchoro ambao utatumika kufundishia wanafunzi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi zikiwa na vitabu kwa juu pamoja na walimu ambao, wanapeana elimu na ujuzi ndani ya chumba chenye dirisha.

Viti, meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma zilizopangwa katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha maabara, kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo kupata elimu.

Ubao wenye rangi nyeusi, mwalimu akiwa mbele ya kabati lililotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa unaolingana, lenye vitabu vya aina mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu na ujuzi kwa wanafunzi.

Kitabu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na maandishi juu yake pamoja na picha ya mtaalamu wa afya, akiongea na mgonjwa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari.

Vitanda vilivyotenengezwa kwa vyuma na kupakwa rangi ya kijivu, vilivyo na magodoro juu yake ndani ya bweni linalowaka taa kwaajili ya kutoa huduma ya malazi na makazi kwa wanafunzi.

Ubao wenye rangi nyeupe, meza na viti vikiwa vimepangwa katika utaratibu maalumu ndani ya jengo, kwa ajili ya watu kuketi na kujifunza vitu mbalimbali.

Wanafunzi wakiwa ndani ya maktaba yenye viti na meza pamoja na vitabu mbalimbali, vilivyopangwa katika kabati.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa ndani, kiti kilichokaliwa na mwalimu alievalia barakoa akisahihisha daftari la mwanafunzi kwa ajili ya kuwapa elimu ya ujuzi.

Wanafunzi wakiwa darasani, huku wamevalia sare za shule, kila mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na meza akisoma kupata ujuzi na elimu.

Ubao wenye rangi nyeupe, meza, viti na wanafunzi wakiwa wanamskiliza mwalimu anaewaelezea na kuwapa elimu.

Meza, vifaa mbalimbali, wanafunzi waliovaa nguo zenye rangi ya machungwa wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao akiwapa elimu na ujuzi; wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa.

Meza, viti vilivyokaliwa na wanafunzi waliyo ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta mpakato pamoja na simu kwa ajili ya kujifunza na kupata ujuzi na elimu.

Ubao wenye rangi nyeusi, madawati yaliyotengenezwa kwa mbao yakiwa yamekaliwa na wanafunzi wakimsikiliza mwalimu akiwafundisha kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Mapazia, meza, viti, kundi la watu likitumia kompyuta mpakato kujifunza na kupata elimu.

Ukuta ulio na ubao wenye rangi nyeupe, viti vilivyokaliwa na wanafunzi huku wakimsikiliza mhadhiri wa chuo kikuu aliye mbele yao akiwafundisha ili upate elimu na ujuzi.

Mwalimu akisimamia wanafunzi ambao wanafanya mtihani huku wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa, wenye madirisha ya vioo na taa zinazowaka.

Wanafunzi wakiwa nje ya darasa, wakitumia komputa mpakato, wakijifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na masomo wanayosoma.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani nyasi fupi wahitimu wa chuo kikuu waliovalia majoho, huku wakirusha kofia zao juu baada ya kumaliza masomo wakiwa wamepata elimu na ujuzi.

Taa zinazowaka, dirisha la kioo, viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakimsikiliza kwa makini mhadhiri wa chuo kikuu akiwafundisha kupitia picha iliyopo katika ubao wenye rangi nyeupe.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma, viti vilivyokaliwa na wanafunzi, huku wakimsikiliza mhadhiri wa chuo kwa makini aliye mbele yao kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo.

Meza, viti vyenye rangi nyekundu vilivokaliwa na wanfunzi. Huku wakimsikiliza mhadhiri wa chuo kikuu, akiwafundisha kuhusu masomo ili waweze kupata elimu na ufahamu.

Ubao wenye rangi nyeupe, meza, viti vilivyokaliwa na wanafunzi, wakimsikiliza muhadhiri wa chuo kikuu, akiwafundisha ili wapate ujuzi na elimu, wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichofunguliwa mlango.

Meza iliyo na kompyuta mpakato juu yake, viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakisikiliza kwa makini mhadhiri wa chuo kikuu akiwafundisha kupitia picha iliyo kwenye ubao wa rangi nyeupe, ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha la kioo.

Wanafunzi waliovaa barakoa, huku wamekaa kwenye viti, wakimsikiliza mhadhiri wa chuo kikuu akiwafundisha, kuwa kuwapa ujuzi na elimu wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa."

Meza, viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakimsikiliza mhadhiri wa chuo kikuu aliye mbele yao kwajili ya kupata elimu na ujuzi, huku wote wakiwa ndani ya chumba cha darasa.

Taa zinazowaka zilizo tundikwa katika vyuma vilivyopo juu ya dari, pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti na meza wakifanya mtihani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Taa zinazowaka, nguzo zenye rangi nyeupe, meza, viti vilivyokaliwa na wanafunzi; wakiwa ndani ya maktaba yenye madirisha ya vioo wakitumia kompyuta mpakato na vitabu kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza, viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma. Wanafunzi wakiwa wamekaa juu yake wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza, kabati vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na kiti kilichokaliwa na mhadhiri wa kike wa chuo kikuu, akifanya kazi mbalimbali zinazohusu elimu.

Meza iliyo tengenezwa kwambao wanafunzi wa vifaa mkuu wakitumia kompyuta mpakato na wafisikiliza lakini waziri wa chuo kikuu ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti mifupi yenye rangi ya kijani kibichi. Wanafunzi wakiwa wamekaa nje kwenye kimbweta, huku wakitumia simu na kompyuta mpakato kujisomea ili kupata ujuzi na ufahamu.

Viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao nyengine kwa chuma, viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakijisomea na kutengeneza vifaa vya kisasa kwa aajili ya kupata elimu na ujuzi.

Duka lililowazi lenye bidhaa za aina mbalimbali zilizotundikwa, huku kukiwa na fundi akitengeneza kifaa chenye rangi nyeusi kilicho juu ya meza kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Viti meza sakafu ya marumaru, kuta nyeupe dirisha la nondo na vioo, huku kukiwa na wanafunzi waliondani ya ukumbi, wakitumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyopo mezani. Huku wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Mwanafunzi aliyevaa koti la rangi ya bluu lililokolezwa, akitumia mashine ya kisasa iliyopo mbele yake kwa ajili ya kujifunza, apate ujuzi na elimu.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na nyingine kwa vyuma, viti viliyokaliwa na wanafunzi vikiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wakitengeneza vifaa vya kisasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wakiwa wamevaa vibao vyenye rangi mbalimbali wakifanya kazi ya ujenzi kwa ajili ya kupata ujuzi, huku kukiwa na vyuma vilivyofungwa kwa ajili ya kuezekea mabati ya vingine kuwezesha mafundi kufika sehemu mbalimbali.

Meza, viti vilivyokaliwa na wanafunzi walio ndani ya chumba chenye dirisha la vioo wakitengeneza vifaa vya kisasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mwalimu, wanafunzi wakiwa ndani ya chumba kilicho na madirisha ya vioo huku wakitumia vifaa vya kisasa, vilivyo juu ya meza kwa ajili ya kujifunzia, kupata ujuzi na elimu.

Gari lenye rangi ya kijivu, mwalimu, wanafunzi wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kujifunza ufundi.

Meza ndefu, viti vilivyokaliwa na wanafunzi walio ndani ya darasa huku wakitengeneza vifaa vya kisasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Viti vilivyokaliwa na wanafunzi, wakitumia kompyuta zilizo juu ya meza kwa ajili ya kujifunza kupata ujuzi na elimu.

Kabati zilizotundikwa ukutani, mwalimu akiwa amesimama na kuvaa barakoa, meza pamoja na viti vilivyokaliwa na wanafunzi wakiandika kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Meza iliyo na vifaa mbalimbali vyake. Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wakijifunza kufanya ufundi, ili waweze kupata ujuzi na elimu.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na zingine kwa vyuma, wanafunzi waliovalia makoti ya bluu iliyokolezwa wakitumia kompyuta mpakato na wengine kujisomea ndani ya chumba cha darasa, huku kukiwa na mwalimu amesimama kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wamevaa makoti ya bluu na meupe. Wakichomelea chuma kilichopo juu ya meza, kwa kutumia moto wa gesi kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe mwalimu, mwanafunzi wakitumia kompyuta mpakato na nyingine kwa ajili ya kujifunzia

Meza, viti, wanafunzi wakijifunza kutumia na kutengeneza vifaa mbalimbali, huku wakiwa ndani ya chumba cha darasa.